Rafu za rangi nyeupe zimebandikwa ukutani na kila moja imepangwa vitu vya mitindo. Ya juu zaidi ina jezi ya viatu vya wanawake vyenye visigino virefu. Rafu ya pili ina mkoba mkubwa mweusi yenye mapambo ya dhahabu pamoja na bangili kadhaa. Rafu ya tatu ina pochi la kahawia, seti ya pete na mikufu iliyopangwa kwenye stadi. Sehemu nzima imepangwa kwa ustadi ili kuvutia wateja.

Gari sita ya aina mbalimbali na rangi tofauti yaliyopangwa vizuri kwenye sehemu ya maonyesho. Gari moja inaonekana kwa kasi sana kana kwamba linatoka likielekea upande wa barabara. Kuna mawili yaliyo karibu sana na kamera imewekwa ndani ya jengo lililo na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza mwingi. Huu muundo unaashiria kuwa hapa ni duka la kuuzia magari.

Eneo la wazi lililo na nyasi lina magari mengi ya aina mbali mbali yaliyopaki kwa mpangilio wa kiolela, watu wachache wamesimama wakiyatasema magari kwa makini huku wengine wakiyakaugua kana kwamba wanakaugua ubora wake ili wanunue, kwa karibu kunaye mtu anaonekana akitembea kuelekea kamerani, anga ni safi na jua linawaka kwa mwanga wa alasiri.

Mwanaume aliyevalia suti ya rangi nyeusi na shati jeupe amesimama kando ya gari jeusi amelishika kwa mkono wake wa kushoto huku akitabasamu anaangalia ndani kupitia kwa dirisha na inaonekana ni kama aidha anazungumza na mtu aliye ndani ama hili gari limemfurahisha na analitamani kununua. Kuna magari mengine yaliyo mbali na kamera ndani ya jengo la uchuuzi na lina madirisha ya vioo makubwa.